Wanafunzi wakike na wakiume wa mafunzo ya ufundi, wakitengeneza vifaa mbalimbali ndani ya darasa lao lililopo kwenye jengo la gorofa, meza zao za kazi ambazo zipo mbele ya madirisha, zina vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na mabegi yao,